Duka linalojishughulisha na shughuli ya kuuza dawa mbalimbali, za mifugo na mimea nikiwa nimezipangilia dawa hizo kwenye mpangilio maalum katika rafu, ili kuweza kurahisisha zile kuuza dawa hizo pale wateja watakapokuja kuchagua dawa kulingana na mahitaji yao.

Duka linalojishughulisha na shughuli za kuuza dawa mbalimbali za mifugo na mimea likiwa tayari limekwishafunguliwa, ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma zinazopatikana kwenye duka hilo waweze kuzifikia kwa wepesi na urahisi bila kupata tabu na ugumu wa aina yoyote.

Duka linalojishughulisha na shughuli ya kuuza dawa mbalimbali za mifugo na mimea. Likiwa limezipangilia dawa hizo kwenye mpangilio maalumu na mzuri, katika rafu utakaomuwezesha mteja kuweza kuchagua dawa kulingana na mahitaji yake.

Boksi la dawa mashughuri ya kuondoa minyoo kwa wanyama wafugwao kama vile mbwa na paka likiwa limepambwa kwa rangi na maandishi ya kiingereza yasomekayo "PET D" na chini kukiwa na maelezo yanayosisitiza kutumika kwa mifugo pekee.

Mfanya biashara katika duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza dawa mbali mbali za mifugo na mimea, akiwa tayari ameshafungua duka lake tayari kwa ajili ya kuweza kuwahudumia wateja wake.

Mfuko maalumu, uliotumika kwa ajili ya kuhifadhia mbolea ya asili, iliyotengenezwa na kuhitajiwa kuifanya mimea ikue na kunawiri vizuri, lakini pia kusababisha udongo uweze kuwa na rutuba ili kuwezesha mapato ya ardhi hiyo kuwa makubwa kabisa.

Mwanamke ambaye ni mfanyabiashara katika duka linalojishughulisha na shughuli ya kuuza dawa za mifugo na mimea, akiwa tayari amekwishafungua duka lake tayari kwa ajili ya kuweza kupokea wateja watakaohitaji huduma hiyo kutoka kwenye duka lake.

Wakulima wanaojishughulisha na shughuli za kilimo cha biashara cha nanasi, wakiendelea na zoezi la kutia mananasi hayo ambayo tayari yamekwishavunwa, kwenye vyombo maalumu vilivyoandaliwa ili kwueza kufanikisha zoezi hilo.

Wakulima wanaojishughulisha za kilimo cha kibiashara, wakiwa tayari wamekwishakamilisha zoezi la kuvuna mazao yao na kuyatia kwenye mifuko maalumu wanayoindaa, ili kufanikisha zoezi hilo tayari kwa ajili ya kuweza kusafirishwa.

Wakulima wanaojishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara, wakiendelea na zoezi la kuvuna mazao yao, waliyoyakusanya vizuri baada ya kua wamekwisha hitimisha kuyavuna mazao hayo, tayari kwa ajili ya kuweza kuandaliwa na kisha kuweza kupelekwa sokoni.

Mwanamke mkulima anayejishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara, akiendelea kukagua mazao yake na kuangalia namna ipi itakayomuwezesha kupata mazao mengi, yatakayomuwezesha kufikia malengo yake, na kupata faida kubwa hapo baadae.

Wakulima wanaojishugulisha na shuguli za kilimo cha kibiashara cha zao la mahindi, wakiwa shambani wakiendelea na zoezi la kuvuna mahindi hayo na kuyaweka kwenye vyombo maalumu walivyoviandaa ili kuweza kufanikisha zoezi hilo.

Mkulima anayejishughulisha na shughuli ya kilimo cha biashara cha zao la nyanya, akiwa tayari amekwisha kamilisha zoezi la kuzivuna nyanya ambazo zimekwishaiva vizuri na kukomaa, tayari kwa ajili ya kuandiliwa na kisha kuweza kupelekwa sokoni.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri iliyooteshwa mahususi kwa ajili ya kuendesha shuguli za kilimo cha kibiashara. Mimea hiyo inatarajia kuleta mazao mengi yatakayowezesha mkulima wake kuweza kunufaika kupitia zao hilo,

Mkulima anayejishughulisha na shughuli ya kilimo cha biashara cha zao la viazi, akiwa shambani akiendelea na zoezi la kuvuna viazi hivyo ili viweze kuandaliwa na kuwekwa tayari ili kuweza kupelekwa sokoni.

Mkulima anayejishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la tikiti, akiwa shambani akiendelea kufanikisha zoezi la kuvuna matunda hayo mazuri yenye umuhimu mkubwa kwa afya ya binadamu.

Wakulima wanaojishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la viazi vitamu, wakiwa tayari wamekwisha hitimisha zoezi la kuvuna viazi hivo na kuvitia kwenye vyombo maalumu walivoviandaa kwa ajili ya kufanikisha zoezi hilo.

Sehemu ya ardhi iliyoandaliwa mahususi kwa ajili ya kuendesha shughuli za kilimo cha kibiashara, ikiwa na mimea ilianza kuwa na kustawi vizuri na kunawiri tayari kwa ajili ya kuweza kuendesha shughuli hizo za kilimo kitakachowawezesha wakulima hao kuweza kupata faida kubwa hapo baadaye.

Mkulima anayejishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la mahindi akiwa shambani, akiendelea kukagua mazao yake na kuhakikisha yanakua na kustawi vizuri ili kuweza kufikia malengo yake na kupata faida kubwa hapo baadaye.

Mkulima anayejishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara akiwa shambani akiendelea kukagua mazao yake na kufanya tathmini fupi, itakayomuwezesha kufikia malengo yake ya kupata mazao mengi na hivyo kufikia kwenye kupata faida kubwa kabisa.

Zoezi la kilimo cha kibiashara cha zao la karoti likiendelea katika eneo hili, likiwa limehitimisha zoezi hilo kwa kuzikusanya karoti hizo baada ya kuwa zimekwishavunwa vizuri, tayari kwa ajili ya kuweza kuandaliwa na kisha kuweza kupelekwa sokoni.

Sehemu ya shamba kubwa lililotumika kwa ajili ya kuendesha shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la nyanya likiwa na nyanya ambazo tayari zimekwisha anza kuiva vizuri na kukomaa tayari kwa ajili ya kuweza kuvunwa na kuweza kuandaliwa kisha kuweza kupelekwa sokoni.

Sehemu ya ardhi iliyoandaliwa mahususi kwa ajili ya kuendesha shughuli za kilimo cha kibiashara, ikiwa na mimea iliyokua na kustawi na kunawiri vizuri, mimea ambayo inatarajiwa kuleta mazao mengi itakayomuwezesha mkulima wake kunufaika.

Wakulima wanaojishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara chazao la viazi, wakiwa tayari wamekwishafanikisha zoezi la kuvuna viazi hivyo na kuvikusanya sehemu moja ili kuweza kurahisisha zoezi la usafirishaji.

Sehemu ya ardhi iliyotumika kwa ajili ya kuendesha shughuli za kilimo cha kibiashara ikiwa na mimea iliyoota na kustawi na kunawiri vizuri iliyopea kwa rangi ya kijani kibichi, ikiendelea kuwapatia wakulima wake manufaa na matumaini makubwa.

Wakulima wanaojishughulisha na kilimo cha kibiashara cha zao la kahawa, wakiendelea na zoezi la kuchambua kahawa hiyo baada ya kuwa wamesha hitimisha zoezi la kuvuna kahawa hiyo ili waweze kuiandaa vizuri na kuwa tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni.

Wakulima wanaojishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la nyanya, wakendelea kufanikisha zoezi la kuvuna nyanya hizo na kuzitia kwenye vyombo maalumu walivyoviandaa ili kuweza kufanikisha zoezi hilo.

Wakulma wanaojishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara wakiwa shambani wakiendelea kufanikisha zoezi la kuvuna mazao yao hayo, na kuyatia kwenye mifuko maalumu waliyoiandaa kwa ajili ya kufanikisha zoezi la usafirishaji.

Wakulima wanaojishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la viazi, wakiendelea na zoezi lakukusanya viazi hivyo ambavyo tayari vimekishavunwa ili viweze kuandaliwa vizuri ,na kisha kuvifungasha vizuri kabisa maalumu kwa ajili ya kufanikisha zoezi la kuuza.

Wakulima wanaojishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara, wakiwa tayari wamekwishakamilisha zoezi la kuvuna mazao yao hayo, na kuyatia kwenye vyombo maalumu walivyoviandaa ili kuweza kufanikisha zoezi hilo.

Mkusanyiko wa wakulima wanaojishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la kahawa, wakiendelea kukagua kahawa hiyo, baada ya kuwa wamekwisha kuiva vizuri, ili iweze kuandaliwa na kisha kuweza kupelekwa sokoni, ili waanze kunufaika kupitia shughuli hiyo.

Mkulima anayejishughulisha na shunghuli za kilimo cha kibiashara cha zao la viazi ulaya, akiwa tayari akiwa amekwisha kamilisha zoezi la kuvuna viazi hivyo, na kuvitia kwenye mifuko maalumu aliyoiandaa kwa ajili ya kufanikisha zoezi la kusafirisha.

Mwanamke mkulima anajishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la mahindi, akiwa tayari amekwishavuna mazao yake na kuyakusanya sehemu moja, tayari kwa ajili ya kuweza kufungashwa vizuri ili kuweza kupelekwa katika eneo la uchakataji na kisha kuweza kupelekwa sokoni.

Wakulima wanaojishughulisha na shughuli ya kilimo cha kibiashara cha zao la mahindi, wakiwa tayari wamekwisha hitimisha zoezi la kuvuna mahindi hayo, wakiandaa vizuri ili waweze kupeleka katika eneo la uchakataji na kisha kuweza kupelekwa sokoni.

Wakulima wanaojishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara, wakiwa shambani wakiendelea kukagua mazao yao na kufanya tathmini, na kuangalia namna ya kuweza kusababisha mazao hayo kuweza kuzaliana kwa wingi, ili waweze kupata faida kubwa hapo baadae.

Wakulima wanaojishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara wakiwa shambani wakiwa wamevalia mavazi yao ya kazi, huku wakiendelea kufanikisha zoezi la kuvuna mazao tayari ameshakomaa, na kuyaweka kwenye vyombo maalumu alivyoviandaa kwa ajili ya kufanikisha zoezi hilo.

Mkulima anayejishughulisha na shughuli ya kilimo cha biashara

Mwanamke mkulima anajishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara na cha zao la nanasi, akiwa tayari amekwishafanikisha zoezi la kuvuna mananasi hayo na kuyatia kwenye chombo cha usafiri, tayari kwa ajili ya kupelekwa katika sehemu ya uandaaji, kisha yaweze kusafirishwa na aanze kunufaika kupitia shughuli yake hiyo.

Zoezi la uvunaji mazao ya kibiashara ya karoti, likiwa limefanikishwa katika shamba hili. Karoti hizo zikiwa zimekusanywa sehemu moja, tayari kwa ajili ya kupelekwa katika eneo la uandaaji na kisha kufungashwa vizuri ili liweze kupelekwa sokoni.

Mkulima anayejishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la mahindi, akiwa tayari amekwisha hitimisha zoezi la kuvuna mazao hayo, na kutia kwenye mifuko maalumu aliyoiandaa kwa ajili ya kufanikisha zoezi hilo.

Ndani ya darasa iliyojengwa vizuri kwa kutumia tofali za kuchoma kuna kundi la watu wazima, wanafunzi wakiwa wanapokea mafunzo yasiyo rasmi na walimu waliosimama mbele yao.

Wakulima, wafanyakazi katika shamba hili lililoandaliwa mahususi, kwa ajili ya kuendesha shughuli za kilimo cha kibiashara, cha zao la mahindi wakiendelea kuhakikisha eneo hili linaandaliwa vizuri, ili kuweza kufanikisha zoezi hilo la kilimo.

Mkulima anajishughulisha na ukulima wa zao la nyanya

Mwanamke mkulima anayejishughylisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la kahawa, akiwa shambani kwake akiendelea kukagua ubora wa mazao hayo yanayopatikana kwenye shamba lake, na kufanya tathmini ya kipato anachoweza kupata kupitia shughuli yake hiyo.

Wakulima wanaojishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la kahawa, wakiendelea na zoezi la kukagua mazao hayo na kuangalia ubora wake, ili waweze kufanya tathmini ya bei wanaweza kuipata, na faida inayoweza kupatikana kupitia shughuli yao hiyo.

Wakulima wanaojishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la mahindi, wakiwa tayari yamekwisha hitimisha zoezi la kuyavuna mahindi hayo na kuyakusanya sehemu moja, ili kuweza kurahisisha zoezi la usafirishaji.

Mwanaume mkulima anayejishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara akiendelea kukagua na kufanya tathimini ya mazao yake, kuangalia namna ya kukuza kilimo chake kupitia njia hii ya kilimo na kukuza mazao yatakayopatikana kupitia shamba hilo.

Wakulima wanaojishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara, wakiwa shambani baada ya kuwa wamekwisha hitimisha zoezi la kuvuna mazao yao, wameyakusanya pamoja na sasa wanaendelea na zoezi la kutia mazao hayo kwenye viroba maalumu walivyoandaa ili kuweza kufanikisha zoezi hilo.

Wakulima wanaojishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara, wakiwa shambani wakiendelea kujadiliana mambo mbalimbali yatakayowezesha kuweza kufikia malengo yao kwa wepesi na urahisi, lakini pia kuangalia namna ya kukuza pato lao kupitia shughuli yao hiyo.

Mkulima anayejishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara, akiwa shambani kwake akijiandaa kwa ajili ya kuendesha shughuli za kuvuna mazao ambayo tayari imekwishakomaa, ili aweze kuyaweka kwenye chombo maalum alichokiandaa ilikuweza kufanikisha jambo hilo.

Mkulima ananijishughulisha na mazao

Mkulima anayejishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara akiwa shambani kwake akiwa anaendelea kukagua mazao yake na kuangalia namna ya kuyafanyia yawe mengi, ili kuweza kufikia malengo yake na kupata faida kubwa kupitia shughuli yake hiyo.

Wakulima wawili wakiendelea kujadiliana na kupeana mikakati mbalimbali itakayo wezesha kukuza mazao yao na kuyafanya yawe mengi, kisha kuweza kufikia malengo yao na kupata manufaa na mafanikio makubwa kwa kupitia shughuli yao hio.

Mkulima anayejishughulisha na shughuli za kilimo cha kibishara cha zao la tikiti, akiwa shambani akiendelea kukagua na kuvuna mazao yake hayo, ili aweze kupata kipato kikubwa kupitia shughuli yake hiyo na kunufaika.

Mkulima anayejishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la mahindi, akiwa shambani akiendelea na zoezi la ukusanyaji wa mahindi hayo ambayo tayari yamekwisha vunwa, ili yaweze kuandaliwa vizuri na kisha kuweza kupelekwa sokoni ili aanze kunufaika kupitia shughuli yake hiyo.

Mkulima anayejishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la kabichi akiwa tayari amekwishahitimisha zoezi la kuvuna kabichi hizo na kuzikusanya sehemu moja ili kuweza kufanikisha na kurahisisha zaidi zoezi la usafirishaji.

Wakulima wanaojishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la viazi wakiwa shambani, wakiendelea kufanikisha zoezi la kuvuna viazi hivyo, ili viweze kusafishwa na kuandaliwa vizuri kabisa ili kuweza kupelekwa sokoni.

Sehemu ya ardhi iliyotumika kwa ajili ya kuendesha shughuli za kilimo cha kibiashara kikiwa na mimea ambayo tayari imeshakuwa na kustawi vizuri na kunawiri, inayotarijiwa kuwapitia wakulima wake faida kubwa hapo baadae.

Wanawake wawili wanao jishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha kahawa, wakiwa shambani wakiendelea kukagua ubora wa kahawa hizo, ili kuweza kuhakikisha zinaendelea vizuri na kisha kuweza kuwekwa sokoni ili waanze kunufaika kupitia shughuli hiyo.

Wakulima wanaojishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la viazi, wakiendelea na zoezi la ukasanyaji wa viazi hivyo ambavyo tayari vimekwishavunwa na kutiwa kwenye vyombo maalumu vilivyotumika ili kuweza kufanikisha zoezi hilo.

Shamba linalomilikiwa na wakulima wanaojikita na kujidhatiti katika shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la nyanya, ikiwa na nyanya ambazo tayari zimesha anza kuzaliana vizuri, zikiendelea kuwapatia matumaini makubwa katika shughuli yao hiyo.

Wakulima wanaojishughulisha na shughuli ya kilimo cha nyanya wakiwa tayari wamekwisha fanikisha zoezi la kuzivuna nyanya ambazo zimeiva vizuri na kukomaa na kuziweka kwenye vyombo maalumu walivyoviandaa kwa ajili ya zoezi hilo ili kuweza kurahisisha zoezi la usafirishaji.

Wakulima wanaojishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la viazi, wakiendelea na zoezi la kuvikusanya zoezi hilo baada ya kuwa wamekwisha hitimisha zoezi la kuvuna viazi hivyo, na kuvitia kwenye vyombo maalumu walivyoviandaa ili kuweza kufanikisha zoezi hilo.

Wakulima wanaojishughulisha na shughuli za kilimo cha zao la mihogo wakiwa tayari wamehitimisha zoezi la kuvuna mihogo hiyo. Na kuitia kwenye mifuko maalumu waliyoiandaa kwa ajili ya kufanikisha zoezi hilo, tayari kwa ajili ya kusafirishwa.

Mkulima anajishughulisha na shughuli za kilimo cha tikiti. Akiwa amevalia mavazi yake ya kazi akiendelea na zoezi la kuvuna tikiti hizo, ambazo tayari zimekwishakomaa vizuri ili kuweza kuanza kunufaika kupitia shughuli yake hiyo.

Wakulima wanaojishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara, wakitumia njia za kisasa za kilimo cha umwagiliaji. Njia ambazo zinawawezesha kuendesha shughuli zao hizo, bila kutegemea mvua kwa kiwango chochote.

Wakulima wawili wakiendelea kujadiliana namna mbalimbali zitakazowezesha kuangalia na kukuza mazao yao katika shamba lao hilo, ili waweze kutanua wigo wa mapato watayoyapata kupitia shughuli yao hiyo ya kilimo.

Mimea inaendelea kuchipua inayostawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa na wakulima wanaojikita katika shughuli ya kilimo kwa kutumia njia ya kuotesha mbegu, njia inayotarajiwa kuwapatia wakulima hao faida kubwa.

Wakulima wanaojishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la mihogo, wakiwa tayari wamekwisha hitimisha zoezi la kuvuna miogo hiyo na kuitia kwenye mifuko maalumu waliyoiandaa, kwa ajili ya kukamilisha zoezi hilo na kusafirisha, ili kuweza kupeleka sokoni waanze kunufaika kupitia shughuli yao hiyo.

Mimea iliyoota na kustawi vizuri na kunawiri iliyooteshwa na wakulima waliamua kutumia njia za kisasa za kilimo cha umwagiliaji. Njia ambazo zinawawezesha wakulima hao kuweza kuendesha shughuli zao hizo bila kutegemea mvua.

Mimea inayoendelea kukua na kustawi vizuri yenye rangi kijana kibichi, iliyooteshwa na wakulima walioamua kutumia njia za kilimo cha kisasa na cha kitaalamu cha umwagiliaji njia ambayo inawawezesha kuendesha shughuli hizo bila kutegemea mvua.

Mimea inayoendelea kukua na kustawi vizuri na kunawiri yenye rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa kabisa kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi iliyooteshwa kwa kutumia njia za kisasa na za kitaalamu za kiteknolojia zaidi zinazohusisha matumizi ya mashine mbalimbalikatika utendaji kazi wake.

Mimea inayoendelea kukua na kustawi vizuri na kunawiri yenye rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kutumia njia za kisasa na za kitaalamu na za kiteknolojia zaidi zinazohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri na kunawiri, iliyopewa kwa rangi ya kijani kibichi; iliyooteshwa kwa kutumia njia za kisasa za kitaalamu na za teknolojia zaidi, zinazohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake.

Mimea iliyokuwa na kustawi na kunawiri vizuri iliyopea kwa rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha teknolojia zaidi, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri na kunawili yenye rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji nkazi wake. Njia hii ni nzuri inayomuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mkulima akiwa katika trekta, akiendelea kuendesha shughuli za kilimo, kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu cha kiteknolojia kabisa, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake.

Mfumo wa kilimo cha kisasa, cha kitaalamu na cha kiteknolojia zaidi; kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake, njia hii ya kilimo ni nzuri inayomuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake katika eneo lolote; bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri na kunawili yenye rangi ya kijani kibichi iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu zaidi, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake.

Mkulima akiwa katika trekta akiendelea kuendesha shughuli za kilimo kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu chaki teknolojia zaidi kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake.

Eneo la ardhi lililokuwa limeoteshwa mimea kwa kutumia njia za kisasa za kitaalamu na za teknolojia zaidi, zinazohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake njia hizi za kilimo ni nzuri zinazomwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mfumo wa kilimo cha kisasa cha kitaalam na cha kiteknolojia zaidi, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Njia hii ya kilimo ni nzuri na umuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mfumo wa kilimo cha kisasa cha kitaalam na cha kiteknolojia zaidi kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake njia hii ya kilimo ni nzuri na umwezeshe mkulima kuweza kuendesha shughuli zake katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mkulima akiwa katika trekta akiendelea kufanya zoezi la kulima eneo hili kwa kutumia njia za kisasa za kitaalamu na za kiteknolojia zaidi zinazohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake.

Mfumo wa kilimo cha kisasa cha kitaalamu na cha kiteknolojia zaidi kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake njia hii ya kilimo ni nzuri na humuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mfumo wa kilimo cha kisasa cha kitaalamu na chaki teknolojia zaidi, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake, njia hii ya kilimo ni nzuri inayomwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Wakulima wakiwa katika trekta wakiendelea na zoezi la kilimo wakitumia njia za kisasa za kitaalamu na za kiteknolojia zaidi zinazohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake.

Mkulima akiwa katika trekta akiendelea kuendesha shughuli za kilimo kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na teknolojia zaidi kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake

Mfumo wa kilimo cha kisasa cha kitaalamu na cha kiteknolojia zaidi kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake, mfumo huu wa kilimo ni mzuri unaomuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Wakulima wakiwa katika trekta wakiendelea kuendesha shughuli za kilimo kwa kutumia mfumo na njia ya kisasa kabisa ya kilimo, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Njia hii ya kilimo ni nzuri na humuwezesha mkulima kuendesha shughuli zake katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mfumo wa mashine za kisasa kabisa zinazotumika katika shughuli za kilimo, kilimo hichi kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake; njia hii ya kilimo hiki ni kizuri na kuendesha shughuli zake katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mimea inayoendelea kukua na kustawi vizuri uliopea kwa rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake, njia hii ya kilimo ni nzuri inayomwezesha mkulima kuendesha shughuli zake katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mkulima akiwa katika trekta akiendelea kulima eneo hilo, akitumia njia za kisasa na za kitaalamu za kiteknolojia zaidi zinazohusisha mashine mbalimbali katika utendaji wake, njia hizo za kilimo ni nzuri zinamuwezesja mkulima kuendesha kazi zake hizo katika eneo lolote, bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri na kunawiri yenye rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kiteknolojia zaidi kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji wa kazi yake.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri na kunawiri iliyopea kwa rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kiteknolojia zaidi, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendekaji kazi wake.

Mkulima anayejishughulisha na changamoto za kilimo akitumia njia za kisasa na za kitaalamu za kiteknolojia kabisa, zinazohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake, njia hizi za kilimo ni nzuri zinazotarajiwa kumwezesha mkulima kuendesha shughuli zao katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mfumo wa kilimo cha kisasa cha kitalaamu na cha kiteknolojia zaidi, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Njia hii ya kilimo ni nzuri na humwezesha mkulima kuendesha shughuli zake katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mfumo wa kilimo cha kisasa cha kitaalamu na cha teknolojia zaidi, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Njia hiyo ya kilimo ni nzuri na humuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake katika eneo lolote, bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Wakulima wakiwa katika trekta wakiendelea na shughuli ya kulima kwa kutumia njia za kisasa za kitaalamu za teknolojia zaidi, zinazohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake, njia hii ya kilimo ni nzuri na kuweza kuendesha shughuli zake katika eneo lolote bila kuzingatia hali yenyewe husika.

Mimea inayoendelea kukua na kustawi vizuri na kunawiri, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu cha kitekinolojia zaidi, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake.

Mfumo wa kilimo cha kisasa cha kitaalam na cha kiteknolojia zaidi kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali utendaji kazi wake. Mfumo huu wa kilimo ni mzuri na umewezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mfumo wa kilimo cha kisasa cha kitaalamu na cha teknolojia zaidi, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Njia hii ya kilimo ni nzuri na umwezeshaji mkulima kuweza kuendesha shughuli zake katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri na kunawiri iliyopakwa rangi ya kijani kibichi iliyooteshwa kutumia njia za kisasa na kitaalamu na za kiteknolojia zaidi ya kilimo zinazohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake.

Wakulima wakiwa katika trekta wakiendelea kufanikisha zoezi la kuandaa shamba hilo kwa kutumia njia za kisasa na za kitalaamu, zinazohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake, njia hizi za kilimo ni nzuri na zinamwezesha mkulima kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mfumo wa kilimo cha kisasa cha kitaalamu na cha kiteknolojia zaidi, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Mfumo huu ni mzuri unaomuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake katika eneo lolote, bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri, yenye rangi ya kijani kibichi iliyooteshwa kwa kutumia mfumo wa kilimo cha kisasa kinachohusisha matumizi ya mashine mablimbali katika utendaji kazi wake. Mfumo wa kilimo ni mzuri unaomuwezeshha mkulima kuendesha shughuli zake kwa wepesi na urahisi bila kupata taabu na ugumu wa aina yoyote.

Mfumo wa kilimo cha kisasa cha kitaalamu na cha kiteknolojia kabisa; kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Njia hii ya kilimo ni nzuri inamwezesha mkulima kuendesha shughuli zake katika eneo lolote na kuzingatia hali ya eneo husika.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri iliyopea kwa rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia njia ya kilimo cha kisasa cha kitaalamu cha kitekinolojia zaidi, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake.

Mfumo wa kilimo cha kisasa cha kitaalamu na cha kiteknolojia zaidi kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Njia hii ya kilimo ni nzuri inayotarajiwa kumwezesha mkulima kuendesha shughuli zake katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mimea iliyokua, na kustawi vizuri na kunawiri, iliyokua kwa rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kuteknologia zaidi, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake.

Zoezi la ufugaji wa samaki kwa ajili ya mapambo likiendelea, samaki hao wakiwa wametengenezewa mazingira rafiki ili waweze kujihisi kana kwamba wapo katika mazingira waliyoyazoea bila kujihisi wapo ugenini.

Zoezi la ufugaji wa samaki likiendelea kwa kutumia njia madhubuti na za kisasa zaidi, katika eneo lililozungukwa na uoto wa asili kama vile miti pamoja na nyasi, zilizostawi zenye rangi ya kijani kibichi.

Zoezi la ufugaji wa samaki likiendelea katika eneo hili linalozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi pamoja na miti, ikiwa inastawi vizuri na kunawiri kwa rangi ya kijani kibichi, vyote hivi vimeandaliwa mahususi kuhakikisha samaki hawa wanakua katika mazingira rafiki.

Zoezi la ufugaji wa samaki kwa ajili ya mapambo likiendelea katika eneo hilo. Samaki hao wakiwa wamewekewa maji na kuwekewa mazingira rafiki ili waweze kujihisi kana kwamba wapo baharini au kwenye mto, ili waweze kuishi maisha yao vizuri na kwa wepesi na rahisi.

Zoezi la ufugaji wa samaki likiendelea katika eneo lililo zungukwa na uoto wa asili kama nyasi pamoja na miti iliyokua na kustawi vizuri na kunawiri yenye rangi ya kijani kibichi, yote haya ili kuweza kufanikisha samaki hawa wanakua katika mazingira rafiki.

Eneo la msitu lenye miti iliyoota na kustawi na kunawiri vizuri yenye rangi ya kijani kibichi. Iliyoota pembezoni mwa mto ambao unachuruzisha maji yake kwa wingi katika eneo hilo. Vyote hivi vikizidi kulifanya eneo hilo la msitu kuwa na muonekano mzuri wa kupendeza .

Ili kuweza kufanikiwa zoezi la kukuza misitu miche hii imeandaliwa mahususi ili kuweza kufanikisha zoezi la kupanda misitu itakayowezesha kufikia malengo kwani misitu ni muhimu sana katika hali ya kuimarisha mazingira.

Sehemu ya msitu, iliyozungukwa na miti mingi iliyokua na kustawi vizuri na kunawiri yenye rangi ya kijani kibichi. Huku kukiwa kunapatikana chanzo cha maji chenye kutiririsha maji yake vizuri, kutunza uoto wa asili ni jambo muhimu kwa kuimarisha afya ya mazingira.

Ili kuhakisha uoto wa asili wa misitu unazidi kuimarika na kushamiri, mzee huyu na vijana wake wameamua kuotesha miche mbalimbali ili kuweza kurudisha sehemu ya miti iliokatwa.

Ili kuhakikisha idadi ya misitu haipungii nchini mzee huyu ameamua kuungana na wale ambao wameamua kuotesha miche ya misitu ambayo itapandwa ili kuweza kufanikisha zoezi hilo, akiendelea na zoezi la umwagiliaji wa miche hiyo ili iweze kukua na kustawi vizuri.

Ili kufanikisha zoezi la kukuza misitu linafanikiwa kwa kiwango kikubwa, miche hii imeandaliwa mahususi kwa ajili ya kupandwa ili iweze kurudisha afya ya misitu na kusababisha madhara yanayochangiwa na kukata misitu yaweze kupungua kwa kiwango kikubwa.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri yenye rangi ha kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha haidroponiki, kinachohusisha miti na maji yanayotoa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

mmea iliyokuwa na kustawi vizuri na kunawiri wenye rangi kijani kibichi iliyotezwa kutumia njia za kisasa kabisa za kilimo cha kihaidroponiki inajihusisha na matumizi ya maji yaliyo mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokua na kustawi na kunawiri vizuri yenye rangi ya kijani kibichi iliyooteshwa kwa kutumia njia za kisasa za kilimo cha kitaalamu cha haidroponi, kinachohusisha maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri na kunawiri yenye rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha haidroponi; kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea, bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri na kunawiri yenye rangi ya kijani kibichi iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kihaidroponi kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokuwa na kustawi na kunawiri vizuri ua kijani kibichi iliyooteshwa kwa kutumia mfumo wa kisasa wa kilimo cha haidroponi, kinachohusisha matumizi wa maji yaliyo na virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri na kunawiri yenye rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia njia za kisasa za kilimo cha kihaidroponi kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubishi mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri na kunawiri, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wakilimo cha kisasa cha kihaidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyonavirutubisho vinaumuhimu Kwa ajili ya ukuwaji mmea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri na kunawiri iliyopea kwa rangi ya kijani kibichi iliyooteshwa kwa kutumia njia za kisasa za kiteknolojia za kilimo cha haidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mwanamke mrembo anayejishughulisha na shughuli ya kilimo cha kisasa cha kitaalamu cha kihaidroponiki, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea, bila kuhusisha matumizi ya udongo akiendelea kuhudumia mimea yake.

Mimea inayoendelea kukua na kunawiri vizuri, iliyopea kwa rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha haidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu, kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri iliyopea kwa rangi ya kijani kibichi,i liyooteshwa kwa kutumia njia za kisasa na za kitaalamu za kilimo cha kihaidroponiki, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu, kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha haidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea, bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokuwa na kustawi na kunawiri vizuri, iliyopea kwa rangi ya kijani kibichi iliyooteshwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha haidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokua vizuri na kustawi vizuri na kunawiri iliyopakwa rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa wa kihaidroponiki, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea aliyekuwa na kustawi vizuri na kunawiri, iliyooteshwa kutumia njia za kisasa kabisa za kitaalamu za kilimo cha haidroponi kinachohusisha matumizi ya maji yaliyo na virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri iliyopea kwa rangi kijani kibichi iliyooteshwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kihydroponiki kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Meme iliyokuwa na kustawi vizuri na kunawiri lenye rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kitaalamu cha kilimo cha kihydroponiki kinajihusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri na kunawiri yenye rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia njia za kisasa na za kitaalamu za kiteknolojia zaidi za kilimo cha kihaidroponiki; kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea, bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea inayoendelea kukua na kustawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kihaidroponiki, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyowekewa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea, bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri iliyo nawiri iliyooteshwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kihaidroponiki kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokua na kustawi na kunawiri vizuri, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kihaedroponiki kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotoa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri iliopewa kwa rangi kijani kibichi iliyooteshwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kihaidroponi kinachohusisha matumizi ya maji yanayotoa virutubisho mbalimbali muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha haidroponi, kinachihusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali, na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea, bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokuwa na kustawi na kunawiri vizuri pia kwa rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kihaidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotoa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea inayoendelea kukuwa na kustawi vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia za kisasa na za kilimo cha kitaalamu cha kihaidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea, bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri na kunawili yenye rangi ya kijani kibichi, ililiyo oteshwa kwa kutumia mfumo wa kilimo cha kisasa cha kihaidroponiki, kinacho husisha matumizi ya maji yanayo toa virutubisho mbalimbali kwa ajili ya ukuaji wa mimea, bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliokua na kustawi vizuri na kunawiri yenye rangi ya kijani kibichi; iliyooteshwa kwa kutumiwa njia za kisasa na za kitaalamu za kilimo cha kihaidroponiki kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwaajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Vifaa vinavyotarajiwa kutumika kwa ajili ya kuendesha shughuli za kilimo kwa njia za kihaidroponia, inayohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali, ambapo ni kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Vifaa vinavyotumika kwaajili ya kuendesha shughuli za kilimo cha kisasa cha haidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotoa virutubisho mbalimbali na muhimu kwaajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri na kunawiri yenye rangi ya kijani kibichi iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kihaidropiniki, kinacho husisha matumizi ya maji yenye virutubishi mbalimbali na muhimu kwajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea inaendelea kukua vizuri na kunawiri, iliyoteshwa kutumia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha haidroponiki, kinachohusishwa na matumizi ya maji yaletayo virutubisho mbalimbali na muhimu, kwa ajili ya ukuaji mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kisasa wa kilimo cha kihaidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea, bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri na kunawiri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kihaidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri na kunawili, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu cha haidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotoa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea, bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri na kunawiri yenye rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kihaidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri na kunawiri iliyopea kwa rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kutumia njia za kisasa za kilimo cha kitaalamu cha kihaidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubishi mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri na kunawiri yenye rangi ya kijani kibichi iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha haidroponi kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri na kunawiri kwa rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha haidroponiki, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri na kunawiri iliyopea kwa rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kihaidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea, bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri na kunawili yenye rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kihaidroponiki, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri na kunawiri iliyoteshwa huduma ya njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha haidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyorutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Sehemu ya shamba kubwa linalomilikiwa na kiwanda kinachojishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara, ikiwa na mimea inayoendelea kukua na kustawi vizuri, inayotarajia kukisaidia kiwanda hicho kuweza kufikia malengo yake.

Sehemu ya ardhi inayotumika na shamba linalomilikiwa na kiwanda kinachojishugulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara, likiwa na mimea iliyokua na kustawi vizuri na kunawili inayotarajiwa kutumika kwa ajili kuendeshea shughuli mbalimbali za kibiashara na kiwanda hicho kiweze kufikia malengo yake.

Sehemu ya shamba kubwa linalomilikiwa na kiwanda kilichojikita na kujizatiti katika shughuli za kilimo cha kibiashara, ikiwa na mimea iliyostawi na kunawiri vizuri yenye rangi yakijani kibichi, ianyotarajiwa kukipatia kiwanda hicho mazao mengi yatakayowezesha kiwanda hicho kuweza kufikia malengo yake.

Sehemu ya shamba kubwa linalomilikiwa na kiwanda kinachojishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara. Ikiwa na mimea iliyokuwa na kustawi vizuri na kunawiri, yenye rangi ya kijani kibichi inayotarajiwa kuleta mazao mengi yatakayonufaisha kiwanda hicho.

Sehemu ya shamba kubwa linalo milikiwa na kiwanda kinacho jishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la kabichi, likiwa na mimea iliyokua na kustawi vizuri na kunawiri, ikiendelea kuwapatia matumaini makubwa wafanyakazi katika kiwanda hicho.

Mfanyakazi katika kiwanda kinacho jishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara, wakiwa shambani wakiendelea na zoezi ya kukagua magunia hayo na kuhakikisha mazao yaliyo bora na afya tele, yatakayowezesha kiwanda hicho kufikia malengo yake na kupata manufaaa makubwa hapo baadae.

Sehemu ya shamba kubwa linalomilikiwa na kiwanda lilichojikita na kujizatiti katika shughuli za kilimo cha kibiashara, ikiwa na mimea iliyokukua na kustawi vizuri na kunawiri iliyopakwa rangi ya kijani kibichi. Sehemu hii inatarajiwa kunufaisha kiwanda hicho kwa kiwango kikubwa.

Sehemu ya shamba kubwa linalomilikiwa na kiwanda kinacho jishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara ikiwa na mimea iliyokua na kustawi vizuri na kunawiri yenye rangi ya kijani kibichi, mimea hiyo inatarajiwa kuleta mazao mengi yatakayo nufaisha kiwanda hicho.

Mfanyakazi katika kiwanda maalum kinachojishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara, akiendelea kufanikisha zoezi hilo kwa kuzingatia kilimo cha kisasa na teknolojia zaidi, zinazohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake.

Sehemu ya shamba kubwa linalomilikiwa na kiwanda kinachojihusisha na shughuli za kilimo cha kibiashara kikiwa na mimea ambayo tayari imekwisha zaa vizuri, mazao yake yakiwa yanaendelea kukomaa na kuiva ilikuweza kukipatia kiwanda hicho manufaa makubwa hapo baadae.

Kiwanda kinachojishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara ikiendelea na zoezi la kuandaa shamba hilo, kwa kutumia njia za kisasa na za teknolojia zaidi zinazohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake.

Kiwanda kinachojishughulisha na shughuli ya kilimo cha kibiashara cha zao la nyanya ikiendelea na zoezi la kufungasha nyanya hizo zilizoiva na kukomaa vizuri baada ya kuwa limekwisha hitimisha zoezi la kuvuna nyanya hizo.

Mfanya kazi katika kiwanda kinachojishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara akiendelea na zoezi la kuangalia na kuikagua mimea hiyo iliyoota na kustawi na kunawiri vizuri iliyopea kwa rangi ya kijani kibichi ili kuhakikisha kiwanda hicho kinaweza kufikia malengo yake.

Sehemu ya shamba kubwa linalomilikiwa na kiwanda kinachojishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara, ikiwa na mimea iliyokua na kustawi vizuri na kunawiri; iliyopea kwa rangi ya kijani kibichi, sehemu hii inatarajiwa kuleta mazao mengi yatakayofanikisha kiwanda hicho kuweza kufikia malengo yake.

Sehemu ya shamba kubwa linalomilikiwa na kiwanda kinachojishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara. Kikiwa na mimea iliyokuwa na kustawi na kunawiri vizuri iliyopea kwa rangi ya kijani kibichi, sehemu hii inatarajiwa kuleta mazao mengi yatakayofanikisha kiwanda hicho kuweza kufikia malengo yake.

Sehemu ya shamba kubwa linalomilikiwa na kiwanda kilichojikita na kujizatiti katika shughuli za kilimo cha kibiashara, ikiwa na mimea iliyokua na kustawi vizuri na kunawiri yenye rangi ya kijani kibichi. Mimea hiyo inatarajiwa kuzaliana kwa kiwango kikubwa na kuwanufaisha wafanyakazi wa kiwanda hicho.

Sehemu ya ardhi inayomilikiwa na kiwanda kikubwa kilichojikita na kujizatiti katika shughuli za kilimo, kukiwa na mimea ilikua na kustawi vizuri na kunawiri, mimea hiyo inatarajiwa kuleta mazao yenye afya tele yenye uwezo wa kunufaisha kiwanda hicho.

Sehemu ya shamba kubwa linalomilikiwa na kiwanda kinachojishughulisha na shughuli za kilimo za kibiashara, kukiwa na wakulima wanaoendelea kulima eneo hilo kwa kutumia njia za kisasa na za kitaalamu zaidi za teknolojia; zinazohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Eneo hilo linatarajiwa kukisaidia kiwanda hicho kuweza kufikia malengo yake.

Wafanyakazi katika kiwanda kilichojikita na kujidhatiti katika shughuli za kilimo za kibiashara, kwa kutumia njia za kisasa za kitaalam na za teknolojia zaidi, zinazohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake.

Sehemu ya shamba kubwa linalomilikiwa na kiwanda kilichojikita na kujidhatiti katika shughuli za kilimo cha kibiashara; ikiwa na mimea iliyokua na kustawi vizuri na kunawiri yenye rangi ya kijani kibichi. Mimea hiyo inatarajiwa kuleta mazao mengi yatakayonufaisha kiwanda hicho kwa kiwango kikubwa.

Sehemu ya shamba kubwa linalomilikiwa na kiwanda kilichojikita na kujizatiti katika shughuli za kilimo cha kibiashara, ikiwa na mimea iliyokua na kustawi na kunawiri vizuri, iliyopea kwa rangi ya kijani kibichi. Sehemu hiyo inatarajia kunufaisha kiwanda hicho kwa kiwango kikubwa.

Wafanyakazi katika kiwanda maalum kiliichojikita na kijizatiti na shughuli za kilimo, kwa kutumia njia za kisasa za kitaalam za kiteknolojia zaidi zinazojihusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake, kiwanda hicho kinatarajia kupata faida kubwa kwa kutumia njia hizo.

Kiwanda kunachojihusisha na shughuli ya kilimo vha kibiashara cha zao la nyanya, kikiendelea na zoezi la usindikaji wa nyahozo ambazo tayari zimekwishaiva na kukomaa vizuri na kisha zikavunwa iliziweze kuandaliwa naq kisha kupelekwa sokoni.

Sehemu ya ardhi inayomilikiwa na kiwanda kinachotarajiwa kuendesha shughuli za kilimo kwa kutumia njia za kisasa na za kitaalamu, zinazohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake, ili kulifanya eneo hilo liweze kuzidisha mazao mengi yatakayozikiwa na hicho kufikia malengo yake.

Wafanyakazi katika kiwanda kilichojikita na kujidhatiti katika shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la kahawa, wakiwa shambani wakiendelea kuvuna kahawa ambazo tayari zimekwisha komaa vizuri, ili waweze kuzipeleka katika eneo la uchakataji.

Sehemu ya shamba kubwa linalomilikiwa na kiwanda kilichojikita na kujidhatiti katika shughuli za kilimo cha biashara, likiwa na mimea iliokuwa na kustawi vizuri na kunawiri iliyopea kwa rangi ya kijani kibichi, eneo hilo linatarajia kunufaisha kiwanda hicho kwa kiwango kikubwa kabisa.

Sehemu ya shamba kubwa linalomilikiwa na kiwanda kilichoamua kuendesha shughuli za kilimo cha kibiashara la zao la nyanya, likiwa lina nyanya zilizoanza kuiva na kustawi vizuri na kunawiri na kupendeza kwa rangi yake; sehemu hii inatarajiwa kusaidia kiwanda hichi kuweza kupata faida kubwa baadaye.

Sehemu ya shamba kubwa na kahawa linalomilikiwa na kiwanda kilichojikita na kujizatiti katika shughuli za kilimo cha kibiashara, eneo hilo linatarajiwa kuzaliana na kuleta mazao mengi sana tutakayowezesha kiwanda hicho kufikia malengo yake.

Sehemu ya shamba kubwa inayomilikiwa na kiwanda kilichojikita na kujizatiti katika kilimo cha kibiashara, sehemu hii ikiwa imetawaliwa na migomba mingi iliyokua na kustawi vizuri inayotarajiwa kuzaliana kwa wingi na kusababisha kiwanda hicho kufikia malengo yake.

Sehemu ya shamba kubwa linalo milikiwa na kiwanda kilicho jikita na kujizatiti katika shughuli za kilimo cha kibiashara likiwa na mimea iliyo kuwa na kustawi nakunawiri vizuri nikapeva rangi ya kijani kibichi. Shamba hilo lenye kuzaa mazao mengi yatakayo weza kunufaisha kiwanda hicho.

Sehemu ya ardhi inayotumika kuendesha shughuli za kilimo kwa kutumia njia za kisasa na zakitaalamu za kilimo cha umwagiliaji, njia ambayo inatarajiwa kumuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake bila kutegemea mvua.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri na kunawiri, yenye rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha umwagiliaji, kinachotarajia kumuwezesha mkulima kuendesha shughuli zake katika eneo lolote bila kutegemea mvua.

Mimea inaendelea kukua na kustawi vizuri na kunawiri, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kitaalamu cha umwagiliaji, njia ambayo inatarajiwa kumuwezesha mkulima kuweza kufanya shughuli zake hizo bila kutegemea mvua.

Sehemu ya ardhi iliyo tumika kwaajili ya kuendesha shughuli za kilimo kwa kutumia njia za kisasa za kitaalam za kilimo cha umwagiliaji, njia ambayo inatarajiwa kumuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake bila kutegemea mvua.

Mimea inaendelea kukua na kustawi vizuri, iliyooteshwa kutumia njia za kisasa kabisa na za kitaalamu za kilimo cha umwagiliaji, njia ambazo zinatarajiwa kumuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake bila bila kutegemea mvua.

Mimea inayoendelea kukua na kustawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi iliyooteshwa kwa njia za kisasa za kilimo cha umwagiliaji, njia ambayo inatarajiwa kumuwezesha mkulima kuendesha shughuli zake bila kutegemea mvua.

Mimea iliyo kuwa na kustawi vizuri na kunawiri, iliyooteshwa kwakutumia njia za kilimo cha kisasa cha umwagiliaji njia ambayo inatarajiwa kumuwezesha mkulima kuendesha shughuli zake bila kutegemea mvua.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri na kunawiri yenye rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia njia za kisasa ana za kitaalamu zaidi za kilimo cha umwagilaji, kinachotarajiwa kumuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake hizo bila kutegemea mvua.

Mfumo ulioandaliwa mahususi kwa ajili ya kufanikisha zoezi la kilimo kwa kutumia njia za kisasa na za kitaalamu za kilimo cha umwagiliaji, njia ambayo inatarajiwa kumuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli za kilimo bila kutegemea mvua.

Wakulima wakiendelea kukagua shamba lao lenye mimea inayoendelea kustawi na kunawiri vizuri, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu cha umwagiliaji, njia ambayo inatarajiwa kumwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake bila kutegemea mvua.

Mimea inayoendelea kukua na kustawi vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kisasa cha umwagiliaji, njia ambayo inategemewa kuweza kumwezesha mkulima kuendesha shughuli zake za kilimo bila kutegemea mvua.

Mimea inayoendelea kukua na kustawi vizuri na kunawiri iliyopea kwa rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwakutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kitaalamu cha umwagiliaji; njia ambayo inatarajiwa kumwezesha mkulima kuendesha shughuli zake bila kutegemea mvua.

Mimea inayoendelea kukua na kustawi vizuri iliyooteshwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalam cha umwagiliaji, njia ambayo inatarajiwa kumwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake hizo bila kutegemea mvua.

Mimea inaendelea kukua na kustawi vizuri na kunawiri iliyooteshwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa ni cha kitaalam cha umwagiliaji, njia ambayo inamuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake bila kutegemea mvua.

Shughuli za kilimo cha kisasa cha kitaalamu cha umwagiliaji zikiendelea katika eneo hili, huku mifumo hii iliyoandaliwa mahususi kwa ajili ya kufanikisha zoezi hilo ikiendelea kupangiliwa katika mpangilio maalum utakaowezesha kukuza mimea hiyo kwa kutumia njia hiyo.

Mwanaume mkulima, aliyeamua kuendesha shughuli hizo za kilimo kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa nacha kitaalamu cha umwagiliaji. Njia hii ni nzuri inayotarajiwa kumuwezesha mkulima huyu kuweza kuendesha shughuli zake hizo bila kutegemea mvua.

Sehemu ya ardhi iliyoandaliwa kwa ajili ya kuendesha shughuli za kilimo kwa kutumia njia za kisasa na kitaalamu za kilimo cha umwagiliaji. Njia ambayo inatarajiwa kumwezesha mkulima kuendesha shughuli zake hizo, bila kutegemea mvua.

Mimea iliyoota na kustawi vizuri na kunawiri iliyopea kwa rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia mfumo wa kisasa wa umwagiliaji. Njia ambayo inatarajiwa kumuwezesha mkulima kuendesha shughuli zake hizo bila kutegemea mvua.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri iliopea kwa rangi ya kijani kibichi iliyooteshwa kutumia njia za mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalam cha umwagiliaji, njia ambayo natarajiwa kumwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake bila kutegemea mvua.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri na kunawiri iliyopea kwa rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha umwagiliaji, njia ambayo inatarajiwa kumuwezesha mkulima kuendesha shughuli zao hizo bila kutegemea mvua.

Sehemu ya ardhi iliyoandaliwa mahususi inayotarajiwa kutumika kwa ajili ya kuendesha shughuli za kilimo kwa kutumia njia za kisasa na za kitaalamu za kilimo cha umwagiliaji, njia hizi ni nzuri na zinazo muwezesha mkulima kuendesha shughuli zake bila kutegemea mvua.

Mimea iliyokuwa na kusatwi vizuri na kunawiri iliyomea kwa rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia njia za kisasa na za kitaalamu za kilimo cha umwagiliaji, njia ambazo zinatarajia kumuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake bila kutegemea mvua.

Mimea inayoendelea kukuwa na kustawi vizuri na kunawiri iliyooteshwa kutuma njia na mifumo ya kilimo cha kisasa na cha kitaalam cha umwagiliaji, njia ambayo inatarajiwa kumwezesha mkulima kuendesha shughuli zake bila kutegemea mvua.

Sehemu ya ardhi iliyoandaliwa mahususi na hutarajiwa kutumika kwa ajili ya kuendesha shughuli za kilimo, kwa kutumia njia za kisasa za kitaalam kabisa za kilimo cha umwagiliaji, njia hizi ni nzuri zinazomwezesha mkulima kuweze kuandikisha shughuli zake bila kutegemea mvua.

Mkulima anayejishughulisha na shughuli za kilimo cha kisasa na za kitalamu cha umwagiliaji, akiendelea kuihudumia mimea yake iliyoota na kustawi vizuri na kunawiri, iliyopea kwa rangi ya kijani kibichi, ili kuhakikisha inakua vizuri kwa kutumia njia hiyo ambayo haihusishi wala haiufanyi ukulima wake kwa kutegemea mvua.

Sehemu ya ardhi inayotarajiwa kutumika kwa ajili ya kuendesha shughuli za kilimo, kwa kutumia njia za kisasa na za kitaalamu ya kilimo cha umwagiliaji. Njia hii ya kilimo ni nzuri na humuwezesha mkulima kuendesha shughuli zake, bila kutegemea mvua.

Eneo la kijiografia lililozungukwa na uoto wa asili na pembezoni mwa barabara ya vumbi uoto huo ukijumuisha nyasi na vichaka vilivyokua na kustawi vizuri vyenye rangi ya kijani kibichi.

Eneo la kijiografia lenye ardhi tambarare iliyozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi pamoja na miti iliyokua na kustawi vizuri iliopea kwa rangi ya kijani kibichi pamoja na chanzo cha asili cha maji kikiwa na ndege wenye rangi nyeupe. Vyote hivi vimekusanyika vikiendelea kuipatia eneo hilo taswira ya kipekee yenye kupendeza na kuvutia.

Eneo la kijiografia lenye ardhi tambarare iliyonyooka ambayo haina uoto wa asili, kwa mbali kukidhihiri mimea iliyoota na kustawi vizuri, iliyokua na kunawiri yenye rangi ya kijani kibichi.

Eneo la kijiografia lenye milima na mabonde, lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi pamoja na miti iliyokua na kustawi vizuri, huku muonekano wa kipekee unaochochea uzuri wake na kudhihiri, anga juu yake ikizidi kulipa eneo hilo taswira ya pekee.

Eneo la kijiografia lenye ardhi tambarare; iliyozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi pamoja na miti iliyokua na kustawi na kunawiri vizuri, huku kwa mbali kukidhihiri milima na anga linalotanda juu ya eneo hilo, vikizidi kulipa eneo hilo muonekano wa pekee.

Eneo la kijografia lililozungukwa na uwoto wa asili linaojumuisha nyasi pamoja na miti mikubwa iliyo stawi vizuri iliyomea kwa rangi ya kijani kibichi, huku mlima mkubwa ukidhihiri katika eneo hilo na mandhari ya kuvutia likizidi kulipa eneo hilo taswira ya kipekee ya kuvutia.

Eneo la kijografia lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi pamoja na miti mirefu iliyokuwa na kustawi vizuri na kunawiri. Huku kukudhihiri anga lenye rangi ya bluu likizidi kulipa eneo hilo sifa za kipekee na muonekano mzuri wenye kupendeza.

Eneo la kijiografia lenye ardhi tambarare, iliyozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi pamoja na miti miwili iliyokua na kustawi vizuri, huku anga linalodhihiri juu ya eneo hilo likiwa lina rangi ya bluu likiendelea kulipa eneo hilo taswira ya kipekee.

Eneo la kijiografia likiwa na chanzo cha asili cha maji, huku kandokando mwake kukiwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi pamoja na miti iliyoota na kusitawi vizuri iliyopea kwa rangi ya kijani kibichi.

Eneo la kijiografia lenye ardhi tambarare iliyozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi pamoja na vichaka vilivyoota na kustawi vizuri na kunawiri vyenye rangi ya kijani kibichi huku kudhihiri kwa anga linalotanda juu ya eneo hilo vikizidi kulipa eneo hili mwonekano wa kipekee.

Eneo la kijographia lenye barabara ya vumbi kando kando mwake kukiwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi pamoja na miti iliyokuwa na kustawi vizuri, huku kwa mbali kukidhihiri mwangaza wenye rangi ya njano unaotokana na jua, ukizidi kulipa eneo hilo taswira ya kipekee ya kupendeza na kuvutia.

Eneo la kijiografia lenye mandhari ya kupendeza na kuvutia yanayojumuisha kupatikana kwa chanzo cha maji kilichopakana na miti iliyoota vizuri na kustawi wenye rangi kijani kibichi, huku chanzo hicho kikiakisi muonekano wa anga wenye rangi ya blue na nyeupe, vyote hivyo vikizidi kulifanya eneo hilo kuwa na muonekano mzuri wenye kupendeza na kuvutia.

Eneo la kijiografia lenye ardhi tambarare iliyozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi pamoja na mti mmoja uliyokua na kustawi vizuri, huku anga linalodhihiri juu ya eneo hilo likiwa na rangi ya bluu ikizidi kulipa eneo hilo muonekano mzuri wa kuvutia na kupendeza.

Eneo la kijografia lenye barabara ya vumbi iliyokuwa na kando kando mwake kumeota uoto wa asili unajumuisha nyasi pamoja na miti iliyostawi na kunawiri vizuri kudhihiri kwa anga lenye rangi ya bluu juu ya mlima vikizidi kulifanya eneo hilo kuwa na muonekano mzuri wenye kupendeza na kuvutia.

Eneo la kijiografia lenye ardhi tambarare lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi katika baadhi ya maeneo na vichaka vilivyo ota na kustawi vizuri vyenye rangi ya kijani kibichi, kudhihiri kwa anga lenye rangi mbalimbali pamoja na mnyama mwenye kuvutia anayefahamika kama swala likizidi kulifanya eneo hilo kuwa na muonekano mzuri wenye kupendeza na kuvutia.

Eneo la kijiografia linalozungukwa na wote wa asili inayojumuisha miti na nyasi vilivyokuwa napostahili vizuri unyarange kijani kibichi hukudhihiri kwa milima katika eneo hilo na anga lenye rangi ya blue pamoja na nyeupe vikizidi kulipa eneo hilo taswira ya kipekee yenye mandhari ya kupendeza na kuvutia.

Eneo la kijiografia lenye ardhi tambarare iliyozungukwa na nyasi fupi pamoja na miti iliyokuwa na kustawi vizuri, huku kudhihiri kwa mnyama mwenye shimbo ndefu na ngozi ya mbaka mabaka anayefahamika kama twiga na anga linalodhihiri juu ya eneo hilo, vikilipa eneo hilo muonekano mzuri wa kupendeza na kuvutia.

Eneo la kijografia lenye ardhi tambarare iliyokuwa imeepukana na kuota kwa nyasi katika eneo kubwa na kudhihiri kuota kwa miti katika baadhi ya eneo miti hiyo ikiwa imestawi vizuri yenye rangi kijani kibichi anga linalotanda juu ya eneo hilo ikizidi kulipa eneo hilo taswira ya kipekee.

Eneo la kijografia lenye ardhi tambarare lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi pamoja na miti miwili iliyokuwa na kustawi vizuri, huku anga la linalodhihiri juu ya eneo hilo likiwa na rangi ya bluu likizidi kulifanya eneo hilo kuwa na mandhari ya kupendeza na kuvutia.

Eneo la kijografia lenye chanzo asili cha maji kilicho zungukwa na uoto wa asili anayojumuisha nyasi na miti, iliyokuwa na kustawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi vyote hivi vimekusanyika na kuendelea kuipa muonekano wa kipekee eneo hilo.

Eneo la kijografia lenye mwinuko kiasi lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi pamoja na miti iliyokuwa na kustawi na kunawiri vizuri, iliyopea kwa rangi ya kijani kibichi. Vyote hivyo vikikusanyika vikiendelea kulipatia eneo hilo muonekano wa kipekee.

Eneo la kijiografia lenye ardhi tambarare katika eneo kubwa lililozungukwa na wote wa asili inayojumuisha nyasi zilizokuwa na kustawi vizuri pamoja na milima katika baadhi ya maeneo huku anga linalotanda kwa wingu kubwa likizidi kulipa eneo hilo muonekano mzuri wenye kupendeza na kuvutia.

Mkusanyiko wa wanyama pori, unaojumuisha Pundamilia pamoja na Swala, wakiwa katika eneo la kijiografia lenye ardhi tambarare, iliyozungukwa na nyasi fupi pamoja na vichaka katika baadhi ya sehemu. Huku anga linalodhihiri juu ya eneo hilo, likizidi kulifanya eneo hilo kuwa na muonekano na mvuto unaopendeza na kuvutia.

Eneo la kijiografia lililozungukwa na wote wa asili pamoja na miti iliyokuwa na kustawi vizuri na kunawili yenye rangi kijani kibichi. Anga linalodhihirika mbali juu eneo hilo likizidi kulifanya eneo hilo kuwa na mvuto na mwonekano wa kipekee."

Eneo la kijiografia lenye chanzo cha asili cha maji kilicho zungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi pamoja na miti iliyokuwa na kustawi vizuri iliyopea kwa rangi ya kijani kibichi, huku kudhiri kwa anga linalotanda juu ya eneo hilo likizidi kulifanya kuvutia na kupendeza.

Eneo la kijiografia lenye ardhi tambarare uliyozungukwa na uoto wa asili, unajumuisha nyasi pamoja na miti, iliyokua na kustawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi. Vyote hivi vikiwa chini ya anga lenye rangi ya bluu vikikusanyika na kulipa eneo hilo mandhari ya kupendeza na kuvutia.

Eneo la kijografia lenye uoto wa asili na kustawi vizuri, ukiwa na rangi ya kijani kibichi, huku ukidhihiri mlima mkubwa pamoja na anga lenye rangi ya bluu, likizidi kulipa eneo hilo taswila ya kipekee yenye kupendeza na kuvutia .

Eneo la kijiografia likiwa na madhari ya kupendeza na kuvutia yenye ardhi tambarare iliyozungukwa na uoto wa asili inayojumuisha nyasi pamoja na miti iliyokuwa na kustawi vizuri huko mbali ukidhihiri makazi ya watu ikiashiria kuendelea kwa shughuli za kibinadamu katika eneo hilo.

Eneo la kijiografia lenye ardhi tambarare, iliyozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha, nyasi pamoja na vichaka vilivyokua na kustawi vizuri vyenye rangi ya kijani kibichi, huku kudhihiri kwa anga juu ya eneo hilo, vikizidi kulipa eneo hilo muonekano wa kipekee wa kuvutia.

Eneo la kijiografia lenye ardhi tambarare iliyozungukwa na uoto wa asili na inayonesh nyasi pamoja na miti iliyokua na kustawi vizuri. Huku ikidhihiri familia ya mnyama anaye familia za matembo akikamilisho idadi ya wanyama watano wakubwa.

Eneo la kijiografia lenye ardhi tambarare iliyozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi pamoja na kichaka, uliyokuwa na kustawi vizuri na kunawiri wenye rangi ya kijani kibichi. Huku kwa mbali kukidhihiri makazi ya watu pia ni ishara tosha inayoashiria kuendelea kwa shughuli za kibinadamu katika eneo hilo.

Eneo la kijiografia lenye ardhi tambarare yenye barabara ya vumbi, iliyozungukwa na uoto wa asili kandokando mwake, ukijumuisha nyasi na miti iliyokua na kustawi vizuri na kunawiri, yenye rangi ya kijani kibichi.

Eneo la kijiografia linazunguka na uoto wa asili unajumuisha nyasi pamoja na miti iliyokua na kustawi vizuri iliyopea kwa rangi kijani kibichi, huku eneo hilo likiwa lina milima na mabonde, kudhihiri kwa anga lenye rangi ya bluu pamoja na nyeupe juu eneo hilo likizidi kulipe eneo hilo muonekano wa kipekee.

Eneo la kijiografia lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi pamoja na miti iliyokua na kustawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi, huku kudhihiri kwa anga lenye rangi ya bluu pamoja na nyeupe vikizidi kulipa eneo hilo taswira ya kipekee.

Eneo la kijiografia lenye ardhi tambarare iliyozungukwa na uoto wa asili, unaojumuisha nyasi zilizokuwa na kustawi vizuri na kunawiri zenye rangi ya kijani kibichi; kudhihiri kwa anga juu ya eneo hilo vikizidi kulipa eneo hilo mwonekano mzuri wenye kupendeza na kuvutia.

Eneo la kijiografia lililozungukwa na milima na mabonde iliyotawaliwa na uoto wa asili inaojumuisha nyasi pamoja na miti iliyokua na kustawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi kudhihiri kwa anga lenye rangi nyeupe na bluu likizidi kulifanya eneo hilo kuwa na mvuto na mwonekano wa kupendeza na kuvutia zaidi.

Eneo la kijiografia, lenye ardhi yenye milima iliyozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi pamoja na miti, iliyokua na kustawi vizuri, na kunawiri na ikapea kwa rangi ya kijani kibichi. Kudhihiri kwa anga juu ya eneo hilo, ikizidi kulipa eneo hilo muonekano wa kipekee wenye kupendeza na kuvutia.

Eneo la kijiografia lenye ardhi yenye miinuko na mabonde katika eneo ambalo limezungukwa na uoto wa asili wenye nyasi pamoja na miti iliyokua na kustawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi, eneo hilo likizidi kuchochea uzuri wake kwa kudhihiri mawingu yenye rangi nyeupe juu yake.

Eneo la kijiografia lenye barabara tambarare na vumbi iliyozungukwa na uoto wa asili unao onyesha nyasi pamoja na miti iliyokua na kustawi vizuri, anga linalodhihili juu ya eneo hili likizidi kulipatia eneo hilo muonekano mzuri.

Mwanaume mfugaji anayejishughulisha na shughuli za ufugaji wa bata, akiendelea kuwahudumia ndege wake hao na kuhakikisha wanazaliana vizuri na kutaga mayai mengi ili aweze kufikia malengo yake.

Mwanamke anayejishughulisha na shughuli za ufugaji wa ndege wanaofahamika kama bata. Akiendelea na zoezi la kuwahudumia ndege hao ili kuhakikisha wanataga mayai mengi zaidi yatakayomuwezesha kukuza kipato chake.

Mkulima anayejishughulisha na shughuli ya ufugaji wa ndege, wanaofahamika kama bata, akiendelea kuwahudumia bata wake ili kuhakikisha bata hawa wanazaliana na wanakua vizuri kabisa katika kiwango ambacho kitaweza kumfaidisha kwa kiwango kubwa.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri na kunawiri, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu cha kuotesha mbegu. Njia ambayo inamuwezesha mkulima kuweza kuchagua mbegu bora itakayomuwezesha kupata mazao bora na faida kubwa hapo baadaye.

Mimea inayoendelea kuchipua na kustawi vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu cha kuotesha mbegu. njia ambayo inamruhusu mkulima kuweza kuchagua mbegu bora itakayomuwezesha kupata mazao bora na kisha kufika katika mafanikio makubwa kabisa.

Mimea inaendelea kukua na kustawi vizuri na kunawiri iliyooteshwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu cha kuotesha mbegu . Njia ambayo inamuwezesha mkulima kuweza kuchagua mbegu bora itakayomuwezesha kupata mazao bora na kisha kufikia kwenye mafanikio makubwa.

Mbegu za mazao mbalimbali, zikiwa zimekusanywa na kuwekwa kwenye mifuko maalumu; iliyoandaliwa mahususi kwa ajili ya kuhifadhia mbegu hizo, zitakazotumika kwa ajili ya kuendesha shughuli za kilimo cha kisasa na cha kitaalamu cha kuotesha mbegu.

Mbegu za mazao mbalimbali zikiwa zimefungashwa kwenye mifuko maalumu iliyoandaliwa kwa ajili ya kuwekea mbegu hizo. Huku nje kukiwa kuna mabango yaliyobandikwa kwa ajili ya kutangaza mbegu husika iliyowekwa kwenye mfuko husika. Mfumo huu wa kilimo ni mzuri unaomuwezesha mkulima kuweza kufikia malengo yake.

Mimea inaendelea kukuwa na kustawi na kunawiri vizuri yenye rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu cha kuotesha mbegu, njia ambayo inamuwezesha mkulima kuweza kuchagua mbegu bora itakayompatia mazao bora, na kisha kumpatia faida kubwa hapo baadaye.

Mifugo maalumu iliyoandaliwa kwa ajili ya zoezi la kukusanya mbegu zitakazo tumika kwa ajili ya kilimo kitakacho otesha mbegu, njia hii ni nzuri itakayomwezesha mkulima kupata faida kubwa kupitia njia hiyo.

Mimea iliyoota na kustawi vizuri na anaendelea kukua na kunawiri, iliyooteshwa kwa kutumia njia za kisasa na za kitaalam za kilimo cha kuotesha mbegu, njia hizi za kilimo ni nzuri zinazomwezesha mkulima kuweza kupata mazao bora yanayotokana na mbegu bora.

Mbegu maalum zilizoandaliwa kwa ajili ya kutumika katika kilimo cha kisasa cha kitaalamu cha kuotesha mbegu njia ambayo inatarajiwa kumpatia mafanikio makubwa mkulima na kumwezesha kuchagua mbegu bora itakaomwezesha kupata mazao bora hapo baadae.

Mimea inayoendelea kukua na kustawi vizuri na kunawiri iliyolimwa na kuoteshwa kwa mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu cha kuotesha mbegu, njia ambayo inatarajiwa kumuwezesha mkulima kupata mazao bora na kisha kufikia kwenye mafanikio makubwa.

Mimea inaendelea kukua na kustawi vizurii na kunawili iliyo oteshwa kwa kutuma njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kuotesha mbegu, njia ambayo inamuwezesha mkulima Kuweza kuchaguambegu mbegu bora itakayo muwezesha ukupata mazao bora na kisha kuifikia mafanikio makubwa.

Duka linalo jishughulisha na shughuli ya kuuza mbegu za mazao mbalimbali likiwa limezipangilia mbegu hizo katika mpangilio maalum utakao muwezesha mteja kuweza kuchagua mbegu kwa urahisi na wepesi.

Mfuko maalum uliotumika kama kifungashio cha mbegu za nyanya zitakazotimika kwa ajili ya kuendesha shughuli za kilimo cha kisasa, na chaki taalamu chakuotesha mbegu mbegu hizi zinatarajiwa kuleta mazao yenye nyanya bora kabisa, zitakazomwezesha mkulima kupata faida kubwa hapo baadaye.

Mimea iliyoota na kustawi vizuri na kunawiri iliyopea kwa rangiya kijani kibichi, iliyoteswa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalam cha kuota cha mbegu, njia ambayo inatarajiwa kumuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake hizo kwa wepesi na urahisi bila kupata taabu na ugumu wa aina yoyote.

Wakulima wanne wakiwa na wake wawili miongoni mwao na wanaume wawili wakiendelea kuendesha shughuli za kilimo kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu cha kuotesha mbegu, njia hiyo ni nzuri inayotarajia kuwapatia mafanikio makubwa sana.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri iliyooteshwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa ni cha kitaalam cha kuotesha mbegu. Njia ambayo natarajiwa kumuwezesha mkulima kuweza kuchagua mbegu bora kumpatia mazao bora lakini pia kumfikisha kwenye mafanikio makubwa kabisa.

Mimea iliyokua, na kustawi vizuri na kunawiri yenye rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kuotesha mbegu. Njia ambayo inamuwezesha mkulima kuchagua mbegu bora itakayomuwezesha kupata mazao bora kabisa.

Mkusanyiko wa wakulima wa kike na wa kiume, wakiendelea kusubiria mbegu hizo ambazo zinatarajiwa kupatiwa wao, ili waweze kuendesha shughuli zao za kilimo kwa kutumia njia za kisasa na za kitaalamu kabisa, za kilimo cha kuotesha mbegu.

Mimea iliyokuwa na kustawi na kunawili vizuri yenye rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kuotesha mbegu, njia ambayo inamwezesha mkulima kuweza kuchagua mbegu bora itakayomwezesha kupata mazao bora na kisha kufikia kwenye faida makubwa.

Mimea inaendelea kukua, na kustawi vizuri na kunawiri, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu cha kuotesha mbegu. Njia ambayo initarajiwa kumuwezesha mkulima kupata mazao bora baada ya kuwa amekwisha chagua zao bora na mbegu bora, itakayomuwezesha kufikia malengo yake.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia njia za mfumo wa kilimo cha kisasa na kitalaamu cha kuotesha mbegu kwa njia ambayo inamwezesha mkulima kuweza kuchagua mbegu bora yatakayo mwezesha kupata mazao yaliyo bora nakisha kufikia kwenye mafanikio makubwa.

Mimea inaendelea kukua na kustawi vizuri na kunawiri yenye rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kutumia njia za kisasa na zakitaalam za kilimo cha kuotesha mbegu, njia ambayo inamuwezesha mkulima kuweza kuchagua mbegu bora itakayo muwezesha kupata mazao bora.

Mimea inaendelea kukua na kustawi vizuri na kunawiri yenye rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu cha kuotesha mbegu. Njia hii ni nzuri inayomwezesha mkulima kuchagua mbegu bora kabisa, itakayomuwezesha kupata mazao bora na kisha kufikia malengo yake.

Mbegu za mazao mbalimbali zikiwa zimetiwa kwenye mifuko maalumu, tayari kwa ajili ya kuweza kuuzwa na kumshawishi mkulima kuweza kutumia mbegu hizo kwa ajili ya kuendesha shughuli zake za kilimo kwa wepesi na urahisi bila tabu na ugumu wa aina yeyote.

Mimea inayoendelea kukua na kustawi vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia za kilimo cha kisasa na cha kitaalamu cha kuotesha mbegu. Njia ambayo inamuwezesha mkulima kuweza kuchagua mbegu bora zitakazomuwezesha kupata mazao bora, na kuweza kufika kwenye mafanikio makubwa kabisa.

Mimea iyoendelea kukua na kustawi vizuri na kunawiri iliyooteshwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kuotesha mbegu, chai ya kilimo ni nzuri inayomuwezesha mkulima kuchagua mbegu bora zitakazomwezesha kupata mazao bora na kisha kufikia kwenye faida kubwa hapo baadaye.

Mwanamke huyo ambaye ni mfanyabiashara katika duka linahamishwa na shughuli ya kuuza mbegu za mazao mbalimbali, kukiwa tayari kushafungua duka lake na kupangilia mbegu hizo kwenye mpangilio maalum utakaomwezesha mteja kuweza kuchagua mbegu kulingana na aina ya kilimo wanachotaka kuendesha.

Wakulima wanaojishughulisha na shughuli za kilimo cha kisasa na cha kitaalamu cha kuotesha mbegu. Wakiendelea kufanikisha zoezi la kukusanya mbegu hizo zitakazotumika kwa ajili ya kuendesha shughuli za kilimo. Huku wakiwa na matarajio ya kupata faida kubwa kupitia njia hiyo.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri na kunawiri, iliyooteshwa kutumia njia za kisasa za kilimo cha kuotesha mbegu, hii ni njia nzuri inayomuwezesha mkulima kupata mazao bora kupitia mbegu bora na kisha kufikia kwenye mafanikio makubwa kabisa.

Mimea inayoendelea kukua na kustawi vizuri iliyooteshwa kwa njia za mfumo wa kilimo cha kisasa na kitaalam cha kuotesha mbegu, njia mbayo inamuezesha mkulima kuchagua mbegu bora itakayomuezesha kufikia malengo yake kwa wepesi na urahisi.

Duka linalojishughulisha na shughuli ya kuuza mbegu za mazao mbalimbali, likiwa limezipangilia mbegu hizo baada ya kuwa zimewekwa kwenye mifuko maalumu iliyoandaliwa kwa ajili ya kuzihifadhi, kisha zikaning'inizwa na kupangiliwa katika mpangilio maalumu utakao muwezesha mteja kuweza kuchagua mbegu.

Mimea inayoendelea kuchipua iliyooteshwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu zaidi, kilimo cha kuotesha mbegu, njia hii ya kilimo ni nzuri inayomwezesha mkulima kuweza kuchagua mbegu bora itakayomwezesha kuweza kupata mazao bora.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri na kunawiri, iliyopea kwa rangi ya kijani kibichi iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kisasa na cha kitaaluma cha kuotesha mbegu , njia ambayo inatarajiwa kumpatia mkulima faida kubwa.

Mbwa mweusi anayefugwa akiwa katika banda lililotengenezwa kwa ustadi na weledi wa hali ya juu, litakalo tumika kwa ajili ya kuendesha shughuli ya ufugaji wa mbwa huyo. Ili kuhakikisha mbwa huyo akiwa katika mazingira safi na salama.

Mabanda yaliyobebanishwa, yaliyotengenezwa kwa ustadi na weledi wa hali ya juu, kuonesha sanaa na umahiri mkubwa aliokuwa nao fundi aliyetengeneza mabanda hayo, yanayotarajiwa kutumika kwa ajili kuendesha shughuli za ufugaji za wanyama wafugwao majumbani.

Mnyama pori mzuri mwenye shingo ndefu na ngozi ya mabaka mabaka anayefahamika kama twiga, akiwa katika eneo la utalii lililozunguka na miti iliyokuwa na kustawi vizuri, lenye majani madogo madogo yanayotumika na mnyama huyo kama chakula.

Ndege ni katika jumla ya wanyamapori wanaoruka na kuvutia katika aina nyingi za ndege miongoni mwao ni kifungu mwenye sifa ya kuruka umbali mrefu kwenda juu ndege huyu akiwa juu ya mti uliodondosha majani yake ukiashiria kipindi cha kiangazi.

Mnyama mzuri mrefu mwenye ngozi ya mabaka mabaka, anayefahamika kama twiga, akiwa katika eneo lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi pamoja na miti iliyokuwa na kustawi vizuri iliyonawiri yenye rangi ya kijani kibichi.

Mnyama hatari anayefahamika kama mamba. Mnyama huyo mwenye tabia ya kuishi majini pamoja na nchi kavu akiwa amekaa katika eneo la maji akiendelea kuota jua. Mnyama huyo ni hatari hivyo ni muhimu sana kuchukua tahadhari dhidi yake.

Mnyama mkubwa anayefahamika kama Tembo, akikamilisha idadi ya wanyama watano 5 wakubwa. Akiendelea kula majani ya mti ambao ameuvunja kwa kutumia mkonga wake, mnyama huyu mkubwa amekuwa akichangia pato la taifa kwa kiasi kikubwa kwa kupitia njia za kupitia utalii.

Mfanyakazi katika moja hifadhi zinazopatikana nchini, akiendelea kumhudumia mnyama anayefahamika kama tembo. Mnyama huyu akikamilisha idadi ya wanyama wengine watano wakubwa wanaopatikana kwenye hifadhi hizo za taifa.

Mnyama mzuri mrefu mwenye ngozi ya mabaka mabaka anayefahamika kama twiga akiwa katika eneo lilozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi pamoja na miti iliyokuwa na kustawi vizuri na kunawiri yenye rangi ya kijani kibichi.

Mnyama mkubwa anayefahamika kama tembo anayekamilisha idadi ya wanyama watano wakubwa kabisa, mnyama huyu akiendelea kuchangia kwa kiwango kikubwa kwenye pato la taifa kwa njia za utalii, na hio ni kutokana na umbile lake kuwa kubwa na lenye kuvutia.